Mwanamme mmoja amevalia shati ya manjano, kofia kichwani, amesimama kando na gorofa ya shule ya upili ya Miritini. Madarasa mawili yalijengwa kupitia fidia ya Jomvu.

Mlango wa kuingia na kutoka katika shule kikuu ya Kwale inawafundisha walimu. Imetengenezwa kwa chuma.

Maktaba ya shule ya upili ya Kongowea iliotengenezwa kupitia kwa fidia ya eneo bunge ya wizara ya Nyali.

Mwanariadha mmoja amevalia vazi la nchi ya Kenya. Ameshikilia tuzo yenye nchi ya Paris mwaka wa elfu mbili na ishirini na nne kando na ufuo wa bahari.

Ghorofa moja iliyojengwa kwa mawe iko na milango, paa, madirisha pamoja na sakafu iko kando ya njia iliyopandwa mti mdogo.

Barabarani kuna kuta ya shule ya upili ya Tononoka. Njiani watu wawili wanatembea. Chini kuna kivuli. Nyuma kuna miti mikubwa.

Wanafunzi wawili wa jinsia ya kisichana. Mmoja amesimama, mwingine ameinama. Nyuma yao kuna kuta iliyoandikwa, "Shule ya Upili ya Mama Ngina.

Uwanjani wanariadha wanakimbia, kushoto Samuel Muchai na naibu Jean Kipchumba kwenye nchi ya kenya amezaliwa tarehe december 26, 1989.

Nyumba yenye ghorofa tatu, ina milango ya hudhurungi, chuma nyeusi, na madirisha yaliyotengenezwa kwa kioo. Chini kuna njia, kando maua.

Nyumba moja iliyochorwa meli ya nuhu, ndovu, bata pamoja na papa. Chini njiani kushoto kuna ua.

Naiona kiwanja ambapo imetengewa sehemu maalum kwa sababu ya watoto wadogo kuchezea. Naweza pia kuona mti mkubwa uliokozingira sehemu ya kubembea kwa watoto.

Mwanamke mmoja amevalia jezi na nchi ya Kenya. Ana nywele za afro . Ameketi kwa kiti ya magurudumu huku anatambaa uwanjani.

Nyumba ya ghorofa iliyotengeneza kwa mawe ina milango na madirisha ya vioo. Juu kwa paa mafundi wanatengeneza.

Wanariadha wamo uwanjani. Wanaume wawili, mmoja amevalia shati ya samawati, mwingine nyekundu. Kando yao wanawake wawili, mmoja anajezi ya inchi ya Kenya.

Kivutio iliotengenezwa kwa mbao rangi yake nyeusi iko kando na mtawala ya mita moja. Chini kuna sakafu. Mbele mna ubao.